Sehemu ya shamba tunamwona mtu moja aliye falia shati ya nyekundu abuni nyeupe na kitambaa chekundu kichwani anaonekana kushika kiuona akiwa anatasama upande moja Kuna mkungaa mingi ya ndizi katika shamba hili.

Sehemu inayoonekana soko ya hewa au soko ya wazi, kuna ndizi mingi zinazouzwa ambazo ni rangi ya manjano kuishiria zimeiva. Kuna mama anayezipanga na kuna wengine wanaomtazama na wengine wakiwa kwenye shughuli zao kwenye soko.

Ng'ombe wawili walio kwenye sehemu iliyofungwa, mtu anaonekana ku kama ng'ombe mmoja, ameketi amevalia buti nyeusi na aproni ya kijani ng'ombe huyu amepinda shingo kuonekana kumtazama mtu huyu, amefungwa miguu yake mbili ya nyuma.

Sehemu ya nje inayonekana ni ya shambani. Kuna migomba mingi ya ndizi, nyingine ikiwa inaonekana kupinda kiasi, nyingine ziko zimesimama tisti. Tunaona udongo ambao ni wa kahawia.

Mtu wa bodaboda akiwa barabarani amebeba mizigo mingi, moja wapo ikiwa mitungi ya chuma tunaona lorry kuna gari ndogo watu wakitembea kando ya barabara hii kuna miti.

Mkono ukiwa umeshikilia mkonga wa ndizi ambao umeiva rangi yake ikionekana ya majano huku kwenye sakafu Kuna ukuta ambao ni wa huthurungi nyuma yake alafu Kuna pia patipati moja tuanaouona ,Kuna sehemu ambao unaonekana kuwa giza kidogo ni nyeusi.

Ng'ombe wawili ambao ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hawa wanakamuliwa. Kuna mmoja ambaye amevalia nguo ya nyekundu mwingine akiwa amevaliwa nguo ya samawati. Mbele ya ng'ombe hawa, kuna watu ambao wanatazama.

Hali ya kukama ng'ombe. Kuna mashini inayotumika, ambayo ni rangi ya nyeusi na kijivu, bkuna mkono ambao umevalia glavu ya nyeusi inaonekana ikishikilia mashini hiyo, kuna kiwele cha ngombe na miguu ya nyuma.

Mikunga mingi ya ndizi ambazo hazijaiva. Ndizi hizi zinaonekana kusafirishwa na zinawekwa kwenye lori. Moja wa lori ikiwa ni samawati na ingine ikiwa kijani. Kuna watu wanaotembea.

Kuna mkono ambao umeshikilia ndizi ambao umebanduliwa pamoja na maganda yake, imeonyesha sehemu ya ndani ambaye ni nyeupe, chini kuna ndizi zingine ambayo ni ya rangi ya kijani. Kuonyesha kwamba hayajaiva.

Sehemu ya jikoni, tunamuona mwanamke mmoja ambaye amevalia sare nyeupe na kitambaa kichwani. Anaonekana kuwa anapika. Kuna sufuria kadhalika kando yake. Nyuma yake kuna mtu ambaye amevalia nguo nyeupe ila tumuone vizuri.

Naona mwanaume ambayo ametabasamu, amevalia koti jeusi anamwaga kifaa cheupe kutoka kwenye mtungi ambao ni wa chuma, kuelekea kwenye sehemu ambayo imefunikwa na kitambaa cheupe, kando yake na nyuma yake bado kuna mitungi mengine ya chuma, kuna miti pia, kuna hali ya anga tunaona. alafu pia kuna kibanda.